Katika chumba hiki cha kulala kuna kitanda cha ghorofa mbili na kila kitanda iko na godoro yake. Pia kuna dirisha ambayo ni kubwa, pia kuna meza za kusomea.

Hii ni maktaba ambayo ni sehemu watu huenda kujisomea na kujifunza juu ya vitu mbali mbali. Kuna vitabu ya aina tafauti ambayo iko na kiwango ya katika kila mtu.

Chumbani hichi mna kitanda kilichotandikwa shuka ya rangi tofauti na nyekundu. Kuna mapazia ambayo ni ya rangi ya kijivu microwave na pia jokofu.